Mashabiki wanaume na wanawake wako uwanjani wakishangilia na tabasamu usoni, mkononi wengine wamebeba bendera ya Kenya iliyo na rangi ya nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Mwanamke aliyevaa barakoa ameketi mbele ya tarakilishi yake, amevalia nguo nyeupe iliyo na rangi nyekundu kando kando yake kuna mwanaume aliyevalia barakoa pia na anafunga tarakilishi yake.

Mwanamke aliyebeba bendera ya Kenya yenye rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na manjano anaonekana akishangilia na mashabiki wakiwa wameketi nyuma yake.

Aliyekua naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya na viongozi wengine wanaonekana wakionyesha njia ya kutumia tarakilishi mpya zilizoletwa ofisini.

Wanawake wana nyuso za tabasamu wakielezewa jinsi ya kuandika na kujaza katika fomu walizo nazo mikononi mwao na mhudumu.

Wanaume na wanawake wameketi na kubeba karatasi mikononi wakingoja kuhudumiwa, na mbele yao kuna polisi anayehakikisha kwamba wamefuata foleni.

Mezani Kuna Kuna vitambulisho mingi, zilizo dungwa na bladaa. Ni vizuri kushika kitambulisho chako Ili kutibithisha kuwa wewe ni mkenya mzalendo.

Katika kituo cha kupeana huduma cha Kenya kuna dawati ambalo unawezaenda kuulizia ama kuhudumia kuhusu chochote kile unataka.

Uwanjani kuna mashabiki wengi walioketi wakingoja wakimbiaji waanze kukimbia, ili wawashangilie.

Raisi wa Kenya Mzee William Ruto anaonekana mwenye tabasamu akiwasalimia majaji wakuu.

Mashabiki wanaume na wanawake wamekaa chini. Kuna mmoja ojaliyesimama mwenye amevaa shati nyekundu iliyo na rangi ya kijani nyeusi na nyeupe na imeandikwa kenya Airways.

Chini ya mwavuli yenye rangi ya machungwa, ulio andikwa mama miradi Milicent Omanga Kun muuzaji wa kike anauza.

Mawakili wanawake kwa wanaume waliovaa nguo zao nyeusi na nyeupe. Wamepozi kupigwa picha, baada ya kumaliza kuapishwa.

Wafanya kazi wa kituo cha kupeana huduma cha Kenya, wamesimama ukipigwa picha. Wamevalia shati nyeupe yenye rangi nyekundu na trouser nyeusi.

Mhudumu wa serikali mwanaume anayefanya kazi katika kituo cha huduma anamsaidia mwanamke kuhakikisha kwa kuchukua alama zake za vidole.

Wachezaji wenye mpira wa mkono, wako uwanjani wakicheza. Timu moja imevalia sare nyeupe na nyingine imevalia sare ya blue .

Wachezaji wa mpira wa mguu wanaume, wako uwanjani wakicheza. Timu moja imevalia sare za rangi ya kijani na timu ingine imevalia sare ya rangi ya machungwa.

Wanaume wamesimama chini ya jua wakihutubiwa na kinara wao wa chama cha siasa cha ODM . Wamevalia suti na nyuso zilizotulia.

Wanaume na wanawake wamepanga foleni ili kuhudumiwa. Mzee mmoja amebeba karatasi, nyeupe mkononi, na amevaa kofia ya kiislamu. Mwanamme aliye nyuma yake amevaa jaketi ya rangi ya buluu na trauser nyeusi. Mschana aliye nyuma yao pia amevaa trauser nyekundu.

Rais wa jamuhuri ya Kenya mweshimiwa Ruto amebeba bibilia mkononi akiapishwa, kando yake bibi yake amesimama na yeye.

Wanaume wanne, wameketi, wakipewa huduma katika kituo cha kupeana huduma za Kenya. Wanaelezewa na mwingine aliyekaa chini.

Mwanaume huyu amevaa kofia ya rangi ya manjano na kubeba ingine iliyo rangi ya manjano. Nyuma yake kuna mashabiki waliokaa.

Mashabiki wa Kenya wanaume kwa wanawake wanatabasamu usoni. Mmoja wao amebeba bendera ya Kenya iliyo na rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Wanaume na wanawake, walio katika kituo cha kupeana huduma za Kenya. Wamevaa shati nyeupe zilizo na rangi nyekundu.

Mashabiki wamejawa tabasamu wakishangilia timu yao, mkononi mmoja wao amebeba tarumbeta na mwingine amebeba chupa.

Watu wamekaa wakin'goja wepewe huduma ya serikali. Kuna mama ambaye amebeba mtoto wake mkono akin'goja kusajiliwa Ili kuhudumiwa.

Watu wanaume na wanawake wamepanga foleni katika kituo cha kuchukua pasipoti. Wamepewa vitabu za kuandika na kuweka saini kabla ya kupewa.

Mashabiki wanawake wa timu ya mpira wa mguu wa Gor Mahia wanaonekana wakizungumza wakiwa na tabasamu, wamevalia tishati nyeupe iliyo na rangi ya kijani.

Wanaume waliovaa barakoa wamejipanga hili kujisajili kupewa huduma ya serikali, wanatumia vidole kuhakikisha usajilishaji wao.

Raisi mstaafu wa Kenya, Mzee Uhuru Kenyatta. Ameshika Bibilia mkononi akiapishwa. Kando yake, kuna bibiye.

Mchezaji mwanaume aliyevaa sare ya Kenya nambari 14 kifuani nyeusi, amebeba mpira mkononi akicheza na mwenzake mwenye rangi ya kijani na namba 12 mkongoni.

Askari anapewa huduma ya serikali na mwanamke anayefanya katika ofisi za serikali, anahakikisha kwenye tarakilishi lake kuwa amesajili na kuandika kila kitu ifaavyo.

Rais wa jamhuri ya Kenya mzee William Ruto amebeba bibilia mkononi wakiapishwa ,kando yake kuna jaji mkuu na nyuma yake kuna watu waliokuja kushuhudia sherehe.

Vijana hawa wanacheza mchezo ya mpira wa miguu na wanavikundi viwili. Kikundi kimoja kimevalia sare ya rangi ya majano na kikundi kingine kimevalia sare ya rangi ya nyekundu. Nyuma yao kuna mashabiki wanao onekana wakiwashangiria.

Wanaume kwa wanawake waliokaa, wanapewa huduma ya afya ya NHIF na wahudumu wa afya, mbele yao kuna tarakilishi inazotumika kufanya udhibitishaji.

Mashabiki wanaume Kwa wanawake waliovalia shati ya rangi ya manjano, wamevalia miwani na kubeba tarumbeta njiani.

Wachezaji wanaume pamoja na mashabiki Wana furaha usoni wakishangilia baada ya kushinda na kuoewa kikombe.

Mashabiki wanaume na wanawake, wa timu ya Gor Mahia ya Kenya. Wamevaa sare yao ya rangi ya kijani. Wakiwa barabara wakikimbia na wengine kwenye gari wakisherehekea.

Watu wamekaa kwenye viti wakingoja kupewa huduma katika kituo cha Huduma Centre, mbele yao kuna matarakilishi ambayo yatatumika kuwapea usaidizi.

Mchezaji wa Kenya mwanaume mwenye namba, kumi na nne, amevaa sare nyeusi na kubeba mpira mkononi. Kando yake kuna mchezaji mwingine mwenye namba kumi na mbili mgongoni na amevalia sare ya rangi ya kijani.

Wasichana wanqcheza mpira wa handiboli wako katika timu mbili timu moja imevaa sare ya nyeupe na timu hiyo nyingine imevaa sare ya buluu nyuma yako kuna mashabiki walio kaa na kushangilia

Mchezaji mwanaume aliyevalia tishati ya orange na black anaonekana mwenye furaha akiwa uwanjani nyuma yake kuna mashabiki wamekaa wakishangilia.

Kwenye sherehe za kuapishwa, raisi mtukufu wa Kenya, mheshimiwa Ruto. Amesimama na jaji mkuu na nyuma yao kuna umati wa watu mnaoshuhudia.

Wafanyakazi wanaofanya katika sehemu ya kupeana vyeti za kuzaliwa na za kifo wameketi. Mbele yao kuna tarakilishi wanazotumia kufanya kazi.

Wanaume kwa wanawake wanasailiwa kuthibitisha usajili wao kutumia kifaa cha elektroniki mwanaume huyu aliye kando ananyosha kidole kwenye hicho kifaa cha elektroniki ilikuthibitisha.

Raisi mstaafu, Mzee Uhuru Kenyatta na jaji mkuu wa kitambo David Maraga. Wanaoneka wakipiga gumzo na nyuso za tabasamu.

Mashabiki wanaume waliochorwa bendera ya Kenya usoni na kuvaa sare za mchezo za nyekundu na nyeupe, wanaonekana wenye furaha wakipiga picha.

Umati wa watu wanaume Kwa wanawake wameketi wakiwa wanacheka na tabasamu usoni wakingoja kuhudumiwa.

Wahudumu katika kituo cha kupeana huduma cha Kenya wameketi mbele ya tarakilishi zao wakingoja kupea wananchi huduma za serikali.

Mashabiki wanaume wanatabasamu usoni wakishangilia. Mmoja wao amebeba tarumbeta yenye rangi ya bluu akiipuliza.

Mashabiki wanaonekana kufurahi wachezaji pia wanaonekana wakitabasamu kwa furaha wakishangilia timu yao.

Mashabiki waliovaa sare nyeusi na ya rangi ya kijani pamoja na manjano wanaonekana wakiwa na furaha wakishangilia.

Aliyekuwa jaji mkuu wa zamani Maraga wanazungumza na aliyekuwa na raisi wa Kenya mstaafu Uhuru Kenyatta wakiwa waknatabasamu.